Dawa na vidonge vya aina mbalimbali, vimewekwa kwenye uso mweupe. Kuna chupa za plastiki, na kioo za ukubwa tofauti zikiwa na kofia nyeupe samawati na kijani vidonge vimefungwa kwenye pakiti.

Watu watatu wakiwa wamevaa makoti meupe ya mahabara wanashika vifurushi vikubwa vya rangi ya machungwa ilivyo andikwa zipline wamesimama kwenye uwanja wa kijani kibichi. Vifurushi hivi vinaonekana kuwa vinasambazwa.

Katika chumba cha hospitali, mwanamke ameketi kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga. Amevalia nguo za kitamaduni. Kundi wa watu wamemsimamia na wanamwangalia. Wengi wao wamevalia nguo za kawaidia isipokuwa mwanamke mmoja aliyevaa nguo za rangi ya njano.

Mwanamke mjamzito amelala chini, mzazi mwingine anamhudumia akishika tumbo lake, wanawake wengine wamekaa karibu wakitazama, eneo la nje kuna nyasi.

Daktari wa meno amesimama akimuhudumia mwanamke alieketi kwenye kiti maalum. Daktari ana koti jeupe, barakoa ya njano na taa ya kichwa. Anashika zana za meno akizitumia mdomoni mwa mgonjwa.

Ni mwanaume amekaa kwenye kiti anamtazama mtu aliyevaa koti jeupe la daktar,i anayemshikia kifaa chenye umbo la uume mkononi mwake mezani kuna vitu vichache ikiwemo kifaa kingine chenye umbo kama hilo.

Kundi kubwa la nzige wenye rangi ya kahawia na madoa meusi, wametua kwenye majani makubwa ya mahindi. Wanakula majani hayo na kufanya yaonekane yakiwa yameharibika. Baadhi ya nzige wanaonekana wakiruka kutoka kwenye jani moja kwenda jingine.

Afisa wa afya amekaa kwa sofa akizungumza na mtoto mdogo, anajaza fomu akiwa amevalia koti la samawati na barakoa. Mtoto amekaa karibu naye ,sanduku la huduma lipo mbele yao.

Daktari amevaa koti jeupe miwani na barakoa. Anashika sindano na chupa ndogo ya dawa. Kuna watu wengine nyuma yake baadhi wakiwa wamevalia barakoa . Wanajitayarisha kutoa huduma. Kazi hii inahusika na maswala ya afya.

Mwanamke amevaa koti jeusi. Ameshika mtoto mchanga aliyevaa kofia nyekundu. Mwanaume ana fulana ya njano, yenye maandishi Promote and Protect the Child now akipiga magoti na kumwangalia mtoto kwa makini.

Mwanamke ameketi kwenye kiti jekundu, akipokea sindano kwenye mkono wake, kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wamevalia balakoa. Mhudumu amefaa, vulana ya samawati na sketi ya kijivu. Mwanamke anayepokea sindano, ana shati lenye mikono mirefu.

Mwanaume aliyevalia suti nyeupe ya kujikinga, kinyago cha kupumua na miwani akiwa amepiga magoti. Mikononi mwake, ana glavu za samawati. Ameshika chupa nyeupe ya kemikali karibu na nyingine ya samawati.

Daktari amevalia koti jeupe na taa kichwani akiongea na mgonjwa wake. Mikono yake ipo wazi akielekeza mambo. Mgonjwa amekaa mbele yake anasikiliza kwa makini. Nyuma watu wengine wanashuhudiwa.

Mwanamke, amevaa sare ya samawati na barakoa. Anampa mwanamme mzee chanjo mkononi mwake. Mwanamme huyu, amekaa kwenye kiti. Kuna mkebe wa rangi ya samawati, na begi la njano lililoshika taka karibu nao.

Kichwa, cha fuvu, cha asili, kimetundikwa katikati, kikiwa na shanga nyekundu, na nyeusi shingoni, kimefungwa na kamba nyeupe juu, chini yake. Kuna bidhaa nyingine, zilizopangwa, ikiwemo chupa za plastiki zenye kofia nyekundu.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo, mmoja ana sare ya samawati na anaonyesha mwanamke mwingine karatasi iliyo wazi, wa pili amevaa gaoni la miraba na anaonekana makini.

Mwanaume amevaa barakoa na nguo za daktari akishika chupa ndogo iliyo na dawa. Anachunguza chupa kwa umakini mikononi mwake. Watu wengine wapo nyuma yake wakiwa wamevalia barakoa.

Watu wawili wamevalia suti za usalama za njano na maski ya ngesi. Wanafanya kazi karibu na mapipa makubwa. Mmoja ameshika chupa ya plastiki yenye alama ya hatari. Wako katika mazingira ya viwanda. Wamevalia kinga maalum.

Mkononi mwa mtu, kuna vifurushi kadhaa vya bidhaa tofauti. Mifuko miwili ya plastiki ina vidonge vya rangi ya njano na kahawia. Kifurushi kingine kina unga wa rangi ya kahawia.

Watoto wawili, wananawa mikono kwenye chumba cha maji kilichowekwa kwenye stendi. Ni chekundu na boma la maji liko chini. Mmoja msichana, amevaa sketi yenye maua na fulana yenye madoa doa, mwingine mvulana mdogo amevaa suruali ndefu na shati la samawati.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha samawati akiwa na gauni ya hospitali ya rangi ya samawati. Amemshika mtoto mchanga aliyevikwa blanketi jeupe mkononi mwake. Wote wawili wanatazamana huku mtoto akiwa amelala kwa amani.

Mwanaume akiwa amevalia koti jeupe, la daktari na taa kichwani. Anashika kifaa kidogo kwa umakini. Amevaa kinyago kilichoshushwa na ana saa ya dhahabu ya mkononi.

Chupa tatu za kahawia zenye kofia za kijani zikiwa na lebo za zambarau kwenye maneno mtiki na nguvu za kiume. Pembenii kuna vishikio viwili vya kijani na vifuniko vyeupe vikiandikwa mkoko na dukari za haja.

Mwanaume amevaa suti ya kujikinga ya samawati, miwani maalum na kinyago cha hewa. Ameshika majeruba mawili ya plastiki kwa mikono yote miwili la njano lina alama ya binadamu na mifupa ishara ya hatari.

Chupa nyingi ndogo za glasi zina poda ndani, zimefunikwa kwa vifuniko vya chuma vyenye rangi ya fedha, baadhi zimesimama huku nyingine zikiwa zimelala, zote zimejaa unga wa kahawia.

Bidhaa ya Sol-D Vitamini D3 imewekwa kwenye chupa ya plastiki yenye kofia nyeupe. Lebo nyeusi inaeleza kuwa ni virutubisho vya lishe vyenye vitamini D3 chupa hiyo ina vidonge thelathini vya rangi ya chungwa vinavyoeleza kusaidia mifupa, moyo, misuli na kinga mwilini.

Wanaume watatu wanafanya kazi kwenye tanki kubwa la maji, wote wamevalia nguo za kujikinga. Tangi limewekwa juu jungwari ya karibu na chuma . Kuna ngazi inayofika juu ya tanki, miti mirefu inayozunguka nguzo.

Daktari wa meno, mwanamke, amevaa miwani maalum na barakoa. Anamtibu mgonjwa wake akitumia kifaa cha mwanga wa samawati kwenye kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa naye amevaa miwani ya kinga.

Barabara ya lami imeharibiwa vibaya na mafuriko, ikiwa imekatika vipande vipande, na kuwacha mashimo makubwa, maji ya rangi, ya kahawia yanatiririka kwa kasi, watu wamesimama kando ya barabara wakishuhudia uharibifu huo.

Aina mbalimbali za chupa za dawa za vidonge vya VITAMIN D3 . Chupa hiyo ina ukubwa na maumbo tofauti. Baadhi zina nembo za kampuni tofauti kama NORDIC na KIRKLAND . Vidonge vichache baadhi vikiwa vya manjano na kimoja kama peremende vimeenea mbele ya chupa hizo.

Wanawake wawili, wanashugulika na mafuriko, mmoja anaye mwaga maji, kutoka kwenye ndoo, mwingine, anajaribu kuyaskuma maji, kwa kutumia chupa tupu ya plastiki, wote wapo kwenye maji machafu, wakijaribu kuondoa mafuriko nyumbani kwao.

Magoti na mikono ya mtu yamefunikwa na vipele vidogo vikionyesha dalili za ugonjwa wa ngozi. Ngozi iko kavu na yenye madoa meusi. Mtu amevaa suruali ya jeans na mikono yake imeshikwa pamoja.

Mwanamke amevaa kilemba cha zamawati na gauni la waridi, akimshika mtoto mchanga aliyevaa nguo nyeupe zenye picha ya vibonzo, yuko kitandani hospitalini huku akitabasamu akimtazama mtoto.

Muuguzi amevaa sare ya samawati na stetoskopu shingoni. Anamfunika mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum. Mtoto amefunikwa blanketi jeupe lenye vitone vya rangi ya waridi.

Wanawake wawili madaktari wa meno wanamtibu mgonjwa wote wamevalia glavu barakoa na nguo nyeupe. Mmoja ameinama kumtibu mgonjwa aliye lala kwenye kiti maalumu akishikilia zana. Msaidizi wake amekaa karibu akimwangalia.

Mwanaume amevaa suti nyeupe ya kujikinga na glavu za zamawati, anatumia kifaa cha kunyunyizia mimmea huku akiwa amebeba tangi la machungwa mgongoni, yupo shambani akinyunyizia mimmea yenye majani mabichi.

Mvulana amesima juu ya rundo la magogo akiwa ameva fulana ya samawati na suruali ya miraba amepanga mkono. Nyuma yake kuna majengo yalio bomoka yalio zungukwa na vifusi vingi vya uchafu.

Wanawake watatu, wazee wamekaa chini wakiongea. Wamevalia vitambaa vyenye ruwaza ya chui. Mmoja wao anashikilia rundo la matawi yenye majani. Karibu yao kuna kikapu kilichowekwa chini. Mazingira yanaonekana kuwa nje, karibu na ukuta wa matofali na mimea.

Chupa ya dawa nyeupe na lebo ya rangi ya chungwa imelala upande wake. Ndani kuna vidonge vingi vya njano vilivyomwagika nje ikionekana kung'aa. Lebo inaonyesha kuwa ni Vitamin D-3 na inatoa maelezo kuhusu matumizi.

Kisanduku cheupe cha dawa Vitamin D3 chenye maandashi ya kijani na nyeupe na nyeusi. Pembeni kuna ampuli moja ya kiwevu cha manjano. Kisanduku kinaeleza kuwa kuna ampuli tano za mililita tano kila moja.

Katika duka lililojaa bidhaa, rafu nyeupe zimejaa chupa ndogo za aina mbalimbali, zikiwemo za njano, nyekundu na kahawia. Katikati kuna rundo la vyombo vikubwa, vya plastiki vilivyopangwa juu ya meza ya mbao.

Watu wanachota maji kwenye kisima cha umma wakitumia ndoo na viungo mbalimbali Jengo la kisima lina rangi ya samawati na maandishi. Eneo lote linaonekana kuwa na vumbi. Watu kadhaa wamesimama karibu wakisubiri zamu yao.

Mwanaume amevaa suti ya kijivu na miwani ya kujikinga akifunika uso na kichwa. Anapaka dawa ya kuua wadudu kwenye mimea yenye majani mabichi. Amebeba tanki kubwa la dawa mgongoni. Nyuma yake kuna milima yenye miti na nyasi.

Mwanaume ameketi karibu na mashini inayotunza watoto wachanga. Ameinamisha kichwa na mikono yake inaonekana inashika kitu ndani ya mashini. Ana shati lenye rangi ya kitambaa cha ng'ombe, na suruali ya kahawia. Nyuma yake kuna dirisha.

Majengo madogo ya mbao na paa la bati yamejengwa kwenye eneo la udongo mwekundu. Kuna tanki la maji la rangi nyeusi pembeni. Mazingira yanajumuisha miti na mimea ya kijani.

Miili ya wanyama imelala juu ya ardhi kafu. Kuna mifupa iliyotawanyika kwenye eneo kubwa la udongo . Wanaume wawili wanakwenda mbali kuelekea mti pekee ,mmoja ana Kofia nyeupe na nyekundu.

Mikono ya mtu inaonekana imewekwa juu ya rundo la pakiti kadhaa za taulo za kike. Pakiti hizi zina rangi ya samawati, waridi na nyeupe. Mikono imepishana inaonyesha anamiliki bidhaa hizi.

Mtu amevalia suti nyeupe ya kujikinga barakoa nyeusi ya gesi na glavu za kijani, anashikilia kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye bomba refu la njano akitumia dawa kwenye eneo la jikoni.

Mkulima ananyunyizia dawa shambani amevalia kofia na suti nyeupe, ameshika bomba refu la kupulizia huku moshi mweupe ukitoka shamba linamea midogo ya kijani na mandhari ina milima na anga wazi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti inje. Daktari mwanaume, amevaa koti jeupe na balakoa. Anampa shindano kwenye bega lake. Mwanamke amevaa shati lenye mikono mifupi na sketi ya samawati. Kando yao, kuna container kubwa ya rangi ya samawati, iliyobeba dawa.

Wanaume wawili wamebeba mitungi mikubwa ya gesi. Mmoja yuko mbele akiwa amevaa barakoa na fulana ya kahawia. Mwengine amevaa ovaroli ya samawati na barakoa akirekebisha mtungi.

Kifaa cha matibabu kiko juu ya meza, kuna chupa za chanjo na sindano, kifurushi kikubwa kinaonekana kwa karibu kikiwa na maandishi ya kiingireza kinaonyesha kuwa ni chanjo ya surua, matumbwi tumbwi, na Rubella.

kiwiko kikavu kimefungwa shanga nyekundu na nyeusi kikiwa kimesimama katikati ya vyombo vingi vilivyotawanyika. Baadhi ya nyuzi nyeupe zimetundikwa juu yake. Mazingira yanaonyesha pahali penye vitu vingi, labda kuhifadhiwa au kutumiwa kwa sherehe za kiutamaduni.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi, ana fulana nyeupe na suruali ya samawati, anashilikia chupi ndogo mkononi mwake huku wakitabasamu, nyuma yake kuna ubao ulio na michoro na maandishi.

Daktari mwanaume amesimama akiwaamevaa koti jeupe la hospitali, mikono yake iko wazi na inaelekea chini wa kulia unaelekea kwenye kifaa cha kijani kibichi kinacho fanana na buto, ana uso wa makini anaonekana akitoa maelezo.

Jamii inasaidika na msaada wakipewa chakula na mahitaji mengine. Watu wamesimama Kwa foleni ndefu wakingoja samu yao, kando yao kuna gari lililojaa bidhaa. Wanaonekana wamefurahia msaada hiyo waliopata.

Sanduku mbili nyeupe za dawa zimepangwa juu. Zimeandikwa maneno ya lugha ya kifaransa . Chini yake kuna pakiti mbili ya vidonge, moja Ina vidonge sita vya fedha na nyingine Ina vidonge vilivyofungashwa kwa rangi ya nyekundu.

Mwanamke aliyevalia sare ya samawati na glavu nyeupe anashikilia mtoto wa bandia, anaonekana akimfunika mtoto huyo kwa uangalifu, nyuma kuna kuta za rangi ya njano na vifaa vya hospitali.

Wanafunzi wa kiume walio vaa barakoa na sare njano na samawati wanaosha mikono yao katika bomba zilizo pangwa kwenye safu ndefu hii inaonyesha umuhimu wa kuosha mikono kila wakati.

Kundi la watu wamepanda mashua mbili ndefu zinazosafiri kwenye maji ya kahawia baadhi yao wana fulana nyekundu ,na shua hizo ziko karibu na makazi yaliyojengea kwa udongo na nyasi huku miti ya ndizi ikiwa kwa umbali.

Muundo wa kuoshea mikono, kuna tangi kubwa la kijani la kuhifadhi maji lililowekwa juu. Chini yake kuna sinki ndogo ya kijani kibichi yenye bomba, na ndoo ya kijivu ya kukusanya maji machafu.

Wafanyakazi wawili wa afya, wanamhudumia mgonjwa aliye lala kitandani. Mwanaume mmoja amevalia suti ya kahawia na amevaa kofia na barakoa za samawati anamshughulikia mgonjwa. Mwanamke mwingine amevaa sare ya waridi na kofia ya samawati akitumia mashine kubwa kupumua.

Chupa nyeupe iliyojaa kioevu imesimama juu ya meza ya kahawia . Lebo yake ina rangi ya kijani na nyeupe na maandishi mekundu . Imeandikwa , Zephania Herbal Clinic . Juu ya lebo kuna picha ya mwili wa binadamu na maandishi mengine.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha meno, akiongea na daktari wa meno. Daktari amevaa sare ya samawati, na nywele zake zimesokotwa. Ameshikilia kalamu na karatasi. Tarakilishi na vifaa vingine vya meno vipo nyuma.

Kontena ya virutubisho vya iron plus yenye rangi nyekundu na njano imesimama wima. Ndani yake kuna vidonge vingi vyeupe na lebo inaeleza kuwa lina vitamin c .

Tanki kubwa la maji la samawati lenye maandishi meupa. we drink clean water donated by hope care. Chini yake watoto wawili wamevalia sare za shule wanajaza maji kwenye chupa zao.

Mtoto mdogo mwenye shati nyekundu amesimama akimwangalia muuguzi, muuguzi amesimama mbali akivaa koti jeupe labda anajiandaa kumsaidia, mtoto ameelekea mbele huku muuguzi akimsikiliza au kumwangalia.

Bango kubwa lenye maandishi mekundu limefungwa kwenye mti, maandishi hayo yanatangaza huduma za dawa za mapenzi na nguvu za kiume kutoka kutoka mtu anayejiita daktari Manyuki.

Mwanamke, amevaa barakoa ya samawati, aproni nyeupe na sweta ya miraba. Ameshikilia sindano kwa umakini, mikononi mwake. Nywele zake, zimesokotwa. Yupo ndani ya hema nyeupe na nyuma yake kuna bango lenye sura za watu na ujumbe wa afya.

Kibanda kidogo cha nyasi kikiwa kimejengwa katikati ya eneo kame , mbele yake kuna vitu vichache vikiwemo viatu na ndoo za njano iliyofungwa kwenye mti ardhi ni kavu na yenye mchanga.

Wanataaluma kadhaa wa afya wakiwa na mavazi ya samawati, kofia na barakoa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Wanalenga kwenye eneo moja wakifanya kazi kwa makini.

Nje karibu na kichaka watu wanne wamesimama. Wawili kati yao wanatumia kituo cha kunawa mikono chenye chupa ya sabuni na bomba la maji wote wamevalia barakoa wakizingatia afia.

Mlevi ameshikilia mtoto mdogo ambaye anaangalia juu. Mhuguzi amevalia sare nyeupe na mistari nyekundu. Anatoa chanjo au dawa kwa mtoto akitumia kijidude kidogo.

Mtungi mdogo wa plastiki wenye kishikio na kofia nyekundu, imejaa kimimina cheusi na lebo nyeupe iliyo bandikwa juu yake inasema Epilepsy medicine kwa herufi kubwa za samawati. Chini ya lebo hiyo Kuna maelezo yanaeleza kuwa ni dawa ya miti shamba yanayo tibu aina Zote za kifafa.

Mwanamke amebeba mtungi wa manjano mgongoni huku akiwa amembeba mtoto mdogo. Amevalia nguo za rangi mbalimbali ikiwemo kitambaa ya rangi ya chungwa kichwani na sketi yenye maua.

Kundi kubwa la watu, wakiwa wamekusanyika nje. Wengine wamevalia barakoa za samawati na glavu za samawati. Mwanaume mmoja katikati amevalia sharti jeupe na suruali ya jinsi akiwa na fimbo.

Ndani ya darasa, wanafunzi wameketi kwenye madawati, wengi wao wamevalia sare za samawati. Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi akiwa amevaa barakoa.

Magari yamekwama kwenye maji ya mafuriko, barabara na maeneo yamejaa maji ya kahawia, gari moja la rangi ya njano laonekana kwa karibu, kuna mabasi, malori na magari mengine yaliyoathirika.

Daktari wa kike aliyevaa koti jeupe anampa mtoto sindano kwenya paja, mama wa mtoto ana fulana ya samawati na kitambaa cha rangi ya kijani na nyeupe kichwani, wamekaa kwenye meza ya mbao.

Mwanaume amevaa nguo za samawati, glavu nyekundu, na barakoa ili kujikinga. Amebeba kifaa cha kunyunyizia chenye tanki ya rangi ya njano mgongoni. Yupo shambani akinyunyuzia mimea midogo ya kijani.

Chupa ndogo inaonekana mbele ikiwa na kifuniko cha samawati, ina maandishi Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine, nyuma yake kuna sanduku la rangi ya kijani na nyeupe iliyochapishwa kwa maneno sawa.

Mtu amevaa koto jeupe, miwani na glavu. Yupo ndani ya maabara akiandika kwenye kitabu. Vifaa mbalimbali vya kupima na mirija ya damu vipo mezani. Labda anafanya kazi ya utafiti au uchunguzi wa kimatibabu.

Mwanaume anayevaa koti jeupe la mahabara, kofia ngumu nyeupe na barakoa ya samawati. Anagawia mtungi mkubwa wa oksijeni. Anatumia kifaa cha kijani kibichi na jeupe kukagua mmoja wa mitungi hiyo.

Mwanaume mwenye ndevu fupi na shati ya kijivu anashikilia mguu wa mtu aliyelala chini. Mtu huyu aliyelala amefunikwa na blanketi nyekundu na nyeusi yenye miraba mwanaume anayeshika mguu anaonekana akimsaidia mtu huyu kumkana.

Watu wawili wanatembea kwenye maji yaliyotwama kutokana na mafuriko. Mbele kuna mvulana aliyevaa shati jekundu na namba saba mgongoni, akipiga hatua kwenye maji. Nyuma mwanaume amevaa fulana nyeupe.

Mwanamke amevalia kilemba cha kijani na koti jeupe labda daktari au muuguzi, anainama kumhudumia mtoto mchanga anayelia, mamake mtoto amevaa kilemba cha samawati na nguo ya samawati anamtazama kwa wasiwasi, hii inaonekana kua kliniki au kituo cha afya.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa ya kijani kimbichi, ana miwani na anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti na anatumia zana za meno kinywani mwa mgonjwa ambaye pia amevaa miwani.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku daktari akimhudumia, mwanga wa samawati, unatoka kwenye kifaa kinachotumika mdomoni mwa mgonjwa, daktari amevaa glavu na nguo za hospitali akionyesha taaluma.

Jengo linawaka moto mkali unaoliungana kabisa. Moshi mwingi linatokomea angani. Paa la bati linaharibika kabisa. Miale mikubwa na moto inaonekana ikipanda juu, ikiangaza kila kitu.

Daktari mwanaume aliyevaa koti jeupe anampa sindano mtoto mchanga kwenye mkono wake mtoto ana nguo zenye mchoro wa samawati , nyeupe na nyekundu almarufu kama kitenge mkono wake unaonekana akimvua nguo.

Katika eneo safi, chupa ndogo ya chanjo ya MMR yenye kofia ya samawati, imewekwa karibu na sindano safi. Karibu nao kuna pakiti ya pamba ya kusafishia. Hii inaashiria maandalizi ya chanjo au matibabu.

Daktari wa kike amevaa nguo za samawati, barakoa na kofia ya nywele ya samawati anamuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno mgonjwa amevaa miwani ya rangi ya chungwa na shati la kupigo.

Afisa wa afya amesimama akimhudumia mwanamke, anachukua damu kutoka kidole cha mwanamke huyo kwa sindano ndogo, mwanamke amekaa na amevalia nguo za maua watu wengine wamesimama nyuma wakisubiri huduma.

Mwanamke amevaa fulana ya waridi na sketi nyeusi. Amepiga magoti karibu na bomba la maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo, kwenda ndani la ndoo iliyo njano.

Sanduku jeupe lenye maandishi ya kiingereza ikiwa na chupa ndogo za chanjo ndani yake, kwenye sanduku limeandikwa Measles and Rubella Vaccines, mkono unashika sindano uliojaa ukimiminika.

Waokoaji wawili wamevalia sare nyekundu na kijani wakisimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospotali . Daktari mwanamke amevalia nguo nyeupe na nyeusi nyuma yao kuna ishara ya ajali iliyotundikwa ukutani.

Bweta jeupe, lenye neno vaccine , inashikiliwa na mkono, uliovalia glavu nyeupe, karibu nalo, kuna sindano, iliyo jaa kioevu, tayari kutumika, usuli ni wa rangi samawati safi, sindano, ina ncha kali inayo ngaa.

Mtu ameshika chupa ya dawa na karatasi yenye maelezo ya matibabu. Mikono yake miwili, imeshika vitu hivi, kwa umakini. Amevaa fulana ya zambarua na ameketi karibu na kitanda chenye shuka ya waridi.

Mwanaume mwenye ndevu fupi na tabasamu amevaa shati jeupe lenye mikono yenye miraba anapanga masanduku ya dawa kwenye rafu. Masanduku mengi ni ya rangi ya njano na mekundu yakiwa na maandishi kenoch mixture , chini yake kuna masanduku mengine.

Mwanamke amevalia koti jeupe la maabara, barakoa, na miwani. Ameketi akitumia mashine ya kushona. Karibu yake kuna rundo kubwa la barakoa za rangi ya samawati.

Chupa kadhaa za kioo zenye dawa au chanjo, zipo pia sindano zilizo na vichocheo vya rangi ya chungwa na njano, vipo vifuniko vya samawati na chungwa, vilivyopangwa vizuri.

Dakatri wa meno akimhudumia mgonjwa, anasaidiwa na wauguzi wawili, wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na barakoa, mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno.

Mwanamke amevaa kofia ya samawati, barakoa ya samawati na miwani maalum yenye taa amevalia nguo nyeusi na glavu nyeupe. Anafanya matibabu kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti ambaye amevaa miwani mwekundu.

Bara bara imejaa maji, na watu wanapita katikati yake, wawili, wamesimama mbele, mmoja akiwa amevaa sweater ya pinki, na mwingine kofia nyekundu, nyuma yao, kuna watu wengine, wakitembea kwenye maji.

Mwanamke amevaa kitambaa cha zambarau kichwani na nguo za kijani kibichi ameinama akifua nguo kwenye beseni la simiti lenye maji, anatabasamu usoni akionyesha furaha.

Mhuuguzi mwanamke amevaa nguo za samawati za kufanya upasuaji,, na miwani akimuangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda, anaonekana akimtumza mtoto huyo chumba kuna kuta la samawati na taa iliyoangazia vizuri.

Mwanaume mwenye shati la kiafrika lenye rangi ya njano na samawati amesimama karibu na choo cha nje anaonekana akiegemea fimbo yake anafurahi na anatazama mbele. Nyuma yake kuna majani na mimea mingine mingi.

Mwanamke amevaa koti nyeupe, na glovu nyeupe akichoma mtoto sindano kwenye mguu. Mtoto amelala juu ya mapaja ya mama yake aliyevaa nguo zenye michoro. Watu wengine wako nyuma baadhi wakiwa wamewabeba watoto.

Mwanaume anatembea ndani ya maji yaliyo tuwama akiwa na koti ya njano na buti ndefu, maji yamefumika eneo kubwa na huku miti mingi imesimama wima ili mwanaume amebeba begi dogo la samawati begani huku akionekana akiwa njiani.

Mwanamke anaosha sikio la mzee kwa uangalifu. Wanaonekana wamevalia fulana nyeupe zenye nembo za siku ya uskivu duniani. Wengine wanaangalia kwa karibu wakishuhudia zoezi hili muhimu.

Wanawake wawili wako hospitalini. Mmoja ameketi kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga, aliyefunikwa blanketi. Mwanamke mwingine, amesimama karibu na yeye akimwonyesha vifaa vya mtoto. Vifaa hivyo vimetandazwa juu meza na vimefungwa kwenye plastiki.

Mwanamke, amevalia nguo za kitabibu, ikiwemo kofia ya samawati, balakoa shingoni na miwani. Ameshikilia mtoto mchanga. mtoto amefungwa blanketi ya samawati na ana kofia ndogo ya waridi kichwani.

Afisa wa afya amekaa mezani; anavaa koti jeupe, miwani na glavu za upasuaji. Anajaza fomu kwenye kitabu. Vifaa vya matibabu vimetawanyika kwenye meza. Kuna tarakilishi, mashini na chupa ndogo.

Wanawake wawili, akiwemo mzee mmoja. Wamesimama kwenye msitari mbele ya meza. Watu wengine wamesimama na kukaa kwenye benchi nyuma yao. Wote wamevalia balakoa. Mwanamke aliye mbele, ana shati lenye michoro mingi. Wanaoonekana wakiwa katika kituo cha afya wakisuburi huduma.

Tangazo la huduma za mganga limening'inia kwenye nguzo ya umeme. Baadhi ya huduma zinazotajwa nikumvuta mpenzi na biashara nyota. Chini ya maelezo kuna nambari ya simu. Mwanaume amesimama mbele ya mmea wenye kijani akiangalia juu kwenye bango hilo.

Mwanaume mweusi amevalia fulana nyeupe, anazungumza mbele ya wanafunzi, walioketi kwenye madawati darasani. Baadhi wana mabango mbele yao. Madirisha yanaruhusu mwanga kuingia.

Mkono wenye glavu ya kijani unashika chupa ndogo ya glasi iliyoandikwa Yellow fever Vaccine, sindano yenye dawa ya rangi ya njano inaonekana upande wa kulia, chupa hiyo ina kifuniko ya rangi ya fedha.

Kumbali mfupi, kutoka Ngenda, kaunti ya kiambuu, mtu mzima anapokea sindano begani. Mkono wake wenye glaviu, unashika pamba, ukisafisha eneo la kudungwa. Nyuma yake kuna watu wengine wamesimama.

Mwanamke amevaa suruali ya rangi ya udongo fulana nyeusi na viatu vya michezo, anatumia kizima moto chekundu kuzima moto mdogo uliowaka kwenye chombo, kuna moshi mweupe unatoka kwenye kizima moto, nyuma kuna mlima mdogo wa kijani na barabara ya matofali.

Kikundi cha watu kimevalia sare za samawati na kofia za samawati. Wanashughulikia vitu vyeupe, vilivyokunjwa nje ya jengo baadhi wamebeba mifuko mikubwa mgongoni. Mwanaume mmoja amesimama juu ya meza nyekundu mbali.

Mtu amevalia suti maalum akivuka moshi mtaani, amerudi mgongo anatembea mbele kando ya ukuta wa mabati, moshi huu unatoka kwenye kifaa alichokibeba begani na unasambaa haraka kwenye barabara hiyo ndogo.

Mwanamke amelala kwenye kiti amevaa nguo za samawati inayomfunika mtu mwingine amesimama nyuma yake akiwa na glavu nyeupe mwanga wa samawati unaingia mdomoni mwa mwanamke ukitoka kwenye kifaa kilicho shikwa na mkono.

Mwanamke amesimama mbele akiwa na kofia nyeupe na fulana ya njano na kijani. Ameshikilia sindano kwa mkono mmoja na pamba kwa mkono mwingine. Macho yake yanatazma mbele, mwanamke mwingine amebeba mtoto.

Barabara imefurika maji mengi, gari ndogo likipita kwa shida. Miti na majengo yamezungukwa na maji yakionyesha adhari za mvua kubwa. Lori jeupe linaonekana kwa mbali. Barabara hii inatrafiki ndogo kutokana na mafuriko.

Mtu mmoja amevaa sare ya rangi ya kijani na kofia ananawa mikono yake, anatumia sabuni ya maji kutoka kwenye kifaa kilicho ukutani, chini yake kuna sink mbili za kunawia.

Mwanamke amelala kitandani akimshika mtoto mchanga, amevalia gaoni ya hospitali na ana nywele za rangi nyekundu mtoto ana kofia ndogo kitanda kimefunikwa na shuka nyeupe, eneo hili ni wodi ya hospitali.

Mtalaam aliyevalia suti ya njano ya kinga na barakoa anachukua sampuli kutoka pua ya ng'ombe wa kahawia. Mikono miwili zaidi yenye glavu za samawati inashikilia kamba. Ngombe anasimama karibu na uzio wa chuma chenye kutu.

Mlinzi mwanaume amevalia sare ya usalama kofia na barakoa anasimama karibu na kituo cha kuoshea mikono anafungua bomba ya sabuni ili kuosha mikono yake kituo hiki kina tenki la maji la samawati.

Mwanamke, amelala kitandani, akipokea huduma ya meno kutoka kwa daktari, daktari amevaa koti jeupe, na ameinama kumtibu mgonjwa, nyuma yao, kuna bango kubwa, lenye maandishi, free dental , na nembo za colgate , na ministry of health , ikionyesha huduma za meno, za bure zinatolewa.

Mzee amevalia mavazi ya kitamaduni akiwa na kofia nyekundu na shati la kijivu na nyekundu shingoni ana shanga ameinama akichonga kitu kutoka kwenye kipande cha mbao akitumia panga.

Mtoto mdogo amevaa gauni la rangi ya zambarau. Anashikiliwa na watu wawili, mmoja amesimama mbele na mwingini amepiga magoti nyuma. Wanatembea kwenye jukwaa la samawati. Wameshikilia miti ya chuma wawe sawa.